Mtoto wa jinsia ya kivulana, aliyekalishwa kwenye kiti na anayekaa mlemavu anaonekana kuwa na furaha mno. Kwenye dawati lake tunaona vinyago vya aina mbalimbali vilivyowekwa na anavokaa anapochezea.